Nguzo refu na imara iliyotengenezwa kwa kutumia chuma, ikiwa imefungwa vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na nyaya ndefu, ambazo zinatumika katika usafirishaji wa nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Alama ya barabarani ikiwa mbele ya jengo la ghorofa yenye muundo wa duara ikipakwa rangi nyekundu na mstari wa rangi nyeupe uliolala kama alama ya kutoa ambayo humaanisha hakuna njia ya magari au maegesho.

Vijana wa kiume wakiwa wanafanya shughuli ya utengenezaji wa barabara ya vumbi kuwa barabara ya lami, ambapo lami hiyo imemwagwa, kisha chombo chenye uzito mkubwa kinapita na kukandamiza lami hiyo ili kuifanya kuwa imara.

Mapipa madogo yaliyotengenezwa kwa plastiki ya rangi nyeusi yakiwa na mifuniko ya rangi tofauti kulingana na aina ya taka zinazotupwa, mfuniko wa rangi ya njano ukimaanisha taka zinazofaa kutumika tena, mfuniko wa rangi nyekundu ikimaanisha taka ambazo hazifai kutumika tena, mfuniko wa rangi ya kijani ikimaanisha taka za oganiki.

Kijana wakike, akiwa anafanya usafi akitumia ufagio mrefu, kwa ajili ya kufagililia eneo ambalo lina miti mikubwa, inayodondosha majani katika eneo hilo analo fagia.

Mapipa madogo ya rangi tofauti tofauti yaliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ambayo hutumika kuhifadhia taka ngumu kama vile maboksi, mifuko ya plastiki, makopo au mabaki ya vyakula ili kutunza mazingira.